Watu ambao wanaonekana kuwa wanafunzi, wananawa mikono katika eneo lililo wazi. Shati zao ni za rangi ya manjano, suruali ni za rangi ya buluu iliyokolea na mmoja wao amebeba begi.

Wauguzi kadhaa wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha hospitali katika sehemu ya hospitali ya mrengo wa dharura .

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika katika eneo ambao linaonekana kama mto ambao udongo wake umeporomoka. Watu hawa wamevaa nguo za rangi ya aina tofauti.

Kuna mafuriko katika eneo wazi. Kuna magari kadhaa ambaye yameegeshwa yanayoonekana karibia yazame kutokana na mafuriko hayo. Kando ya magari hayo kuna jeng la gorofa linaloonekana la rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja anatabasamu mwanamke huyo amevaa shati la rangi ya kijivu nyuma yake kuna dirisha ambayo ina mwangaza , dirisha hiyo ina kitambaa cha rangi ya buluu.

Chupa nne za kampuni tofauti ambazo ni za virutubisho zinaonekana. Chupa hizi zina rangi tofauti na vifuniko vyao vina rangi tofauti kama vile Kuna rangi nyeupe, Kuna rangi ya blue , kuja rangi ya kahawia...

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa afya kutokana na yale mavazi yale amevaa ambayo ni mavazi ya upasuaji anaonekana akiwa katika wodi ya watoto, mwanamke huyo ameshikilia kitambaa ambacho anajaribu kufunga mtoto huyu mchanga.

Mwanamke mmoja, ambaye amevaa gauni ya hospitali ya rangi ya kijani na anaonekana akiwa amemshika mtoto mchanga, ambaye amevaa kofia ya rangi pinki, na amefunikwa na kitambaa ya rangi ya buluu na nyeupe.

Chupa zinazoonekana kama za plastiki zenye vifuniko vya rangi ya manjano na bluu zinaonekana mbele yake kuna chupa mbili ambazo zinaonekana kuwa za kioo. Chupa hizo zina chanjo ya suruha, mabusha na rubela.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa muuguzi maana amevaa nguo za upasuaji anadunga mtoto sindano kwenye mguu. Mtoto huyu amebebwa na mwanamke anayeonekana kuwa mlezi wake. Mwanamke huyu ameketi.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa surupwenye ya rangi nyeusi na buti za rangi nyeusi na glovu za rangi nyeusi wanaonekana wakifagia uchafu katika eneo wazi.

Madaktari na wagonjwa wamekusanyika katika ukumbi madaktari hao wamevaa koti la maabara la rangi nyeupe na wameketi kwenye viti vya plastiki ya rangi nyeupe.

Muuguzi mmoja ambaye ana nywele zilizosukwa za rangi nyeusi amevaa barakoa ya rangi ya blue na nguo za upasuaji za rangi ya bluu iliyokolea, ameshika sindano katika mkono wake moja na chanjo katika mkono wake mwingine.

Wanawake watano wanaonenakana, wanawake watatu wamekaa kwenye viti ambazo vimeundwa na mbao. Mwanamke mmoja ambaye ni mjamzito amelala chini ya nyasi, mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mkunga anamgusagusa kwenye tumbo.

Mwanamke mmoja, ambaye ameketi anaoneka kuwa mzee, maana amejifunga kitambaa kichwani na ana nywele za mvi. Mwanamke huyo, anaonekana kushughulikiwa kwenye sikio lake na wauguzi watatu, ambao wamesimama kando yake.

Nzige wanaonekana wakiwa wanarukaruka. Nzige hao, wamekula mimea, maana mimea miwili ambayo inaonekana ya upande wa kushoto, inaonekana ikiwa kavu na jinsi ambavyo anga ya hewa inaonekana, inaweza kuwa jioni.

Mkono mmoja, umebeba chupa ambayo inaonekana kuwa umeinamishwa, huku mkono mwingine, umebeba tembe moja ya rangi ya machungwa. Chupa hii, ni ya rangi nyeupe na ina maandishi ya rangi ya manjano iliyokolea.

Chupa Moja ambayo imebeba chacho cha polio inaonekana, kando ya chupa hiyo Kuna shindano ambayo haijatumika chupa hiyo ni ya rangi ya kahawia, kwenye upande mwingine tunaweza kuona kitu ambacho ni Cha rangi nyekundu kikiwa kimeekelewa kwenye meza.

Chupa za ukubwa wa aina tofauti, zinaonekana zikiwa zimewekelewa kwenye meza ya plastiki ya rangi nyekundu. Kando ya chupa hizo, kuna kiti ambacho kimetengenezwa na plastiki ya rangi ya kijani.

Wanawake wawili wanaonekana. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi na amevaa shati la rangi la nyeupe lenye madoadoa ya rangi ya manjano na machungwa. Mwanamke huyo ambaye ameketi amebeba mtoto ambaye anapewa chanjo.

Moto mkubwa, unaweza kuonekana. Moto huo umesambaa na umeweza kuharibu nyumba, na umepanda sasa unaharibu paa la nyumba, ambalo limetengenezwa na mabati.

Maji yanayoonekana kuwa mafuriko, yamefurika hosipitali ya kaunti ya Ahero, hosipitali hii inaonekana kuzungukwa na mafuriko hayo, mafuriko hayo yako na rangi ya kahawia.

Wauguzi wawili ambao wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, barakoa na kofia wanamshughulikia mtoto mmoja ambaye amezaliwa, mtoto huyo ako katika wodi ya watoto na ameunganishwa na mashine za kuangalia hali yake.

Virutubisho vya vitamini d3 vya kampuni tatu tofauti vinaonekana. Kirutubisho cha kwanza kilicho katika upande wa kushoto ni cha rangi ya kahawia.

Chupa kadhaa ambazo ni za vioo zenye vifuniko vya rangi vya manjano vinaonekana vikiwa na chanjo.

Watu wawili ambao wamekaa chini ambao wanaonekana kama madaktari kutokakana na yale mavazi ambayo wamevaa na barakoa ambazo wamevaa, wanaonekana wakimshughulikia mwanamke mmoja ambaye amelala chini na kupanua mdomo wake.

Sanduku ambalo lina rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi ya buluu na nyekundu linalokuwa limebaba dawa za Azomax ambalo lina vidonge sita linaonekana.

Wanawake wawili wameketi chini, Mmoja baadhi Yao amebeba mtoto mchanga, mwingine anapatia mtoto mchanga ambaye amesimama chanjo. Kuna wanawake wengine ambao wamesimama upande mwingine ambao wamevalia kama manesi.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanya gari ambalo limeanguka. Gari hili linatumika kusafirisha petroli. Kando ya gari hilo kuna upande ambao unaendelea kuchomeka maana tunaona moto na moshi mkubwa.

Watu sita ambao wamevaa buti za rangi tofauti kama vile manjano na nyeupe, wamevaa nguo nyeupe za kujikinga na wamebeba mikebe migongoni yenye dawa ya kunyunyizia mimea zenye wadudu.

Tangazo linatangazwa na daktari Galazinga, ambaye anajiita powerful witchdoctor , anasema anaeza kutibu love spells that work, love charms and portions and attraction charms . Kwenye tangazo hilo, Kuna mishumaa ambayo imewaka.

Mgonjwa na daktari wameketi kwenye meza moja. Mgonjwa huyo anaonekana amekuja kutibiwa macho maana kuna mashine maalum daktari huyo anayotumia kuangalia shida haswa aliyonayo.

Wanawake wawili , mmoja akionekana kuwa mgonjwa na mwingine akiwa muuguzi, wanaonekana wakiwa wametazama . Muuguzi ana miwani amevaa glovu na wamevalia sare zake za kazi.

Watu kadhaa wamekusanyika katika ukumbi. Watu hao wanaonekana kuwa wafanyakazi wa afya. Wamevaa nguo za rangi tofauti. Chini yake kuna sakafu ya rangi nyekundu.

Wanaume wawili wanaonekana wakitembea eneo ambalo maji yamefurika. Mmoja wao anaskuma mwingine ambaye amepanda kwenye pikipiki. Kando ya pikipiki hiyo tunaona mitungi ya rangi ya maanjano.

Mwanamke moja ambaye amesimama anaonekana akimfanyisha mazoezi mwanamke mwingine ambaye ana miwani na ameketi, wote wawili wameshikilia kifaa cha rangi ya pink.

Mwanamke mmoja, ambaye amevaa rinda la rangi ya kijani kibichi. Anaonekana akiwa amemshikilia mtoto mchanga, ambaye amevalia nguo ya rangi nyeupe na amefungwa na kitambaa cha rangi ya pinki.

Masanduku matatu ambayo yamebeba dawa yanaonekana. Mbele ya masanduku hayo, kuna pakiti mbili, kila mojayapo ikiwa na vidonge sita vya dawa. Pakiti hizo ni za rangi ya machungwa.

Mwanaume mmoja amesimama amevaa surupwenye ya rangi ya kijani kibichi, na kofia ya rangi ya kijivu ambayo haijakolea , mbele yake kuna ukuta wa rangi ya craem .

Mkebe unaonekana kuwa na dawa za mitishamba una kifuniko cha rangi nyeupe. Mkebe huu ni wa plastiki. Tunaweza kuona maandishi yanayosomeka mwarubaini.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa amesimama amevaa fulana ya rangi nyekundu na kofia ya rangi nyekundu yenye rangi nyeupe pia. Mwanaume huyo anaonekana akisafirisha vitu kwenye mashua wakati wa mafuriko.

Mtungi wa lita tano unaonekana ukiwa umebeba dawa ya 'Epilepsy'. Dawa hiyo inaonekana ikiwa ya rangi ya blue . Mtungi huo una kifuniko cha rangi nyekundu. Mtungi huo ni wa plastiki pia.

Mwanamke ameketi huku akiwa amembeba mtoto, kando yao kuna daktari ambaye amevaa barakoa ya rangi nyeupe, ana miwani na amevaa koti la rangi nyeupe.

Chupa kadhaa zimewekwa kwenye meza, chupa hizi zimebeba dawa za miti shamba kuna tangazo lililowekwa kando ya chupa hizo na daktari Ndumba daktari huyo anasema ana tiba ya magonjwa aina tafouti.

Sanduku ndogo kutoka kampuni ya slow fe limeonekana ,sanduku hili lina vidonge vya tembe sitini, mtu anafaa kumeza kidonge kimoja kila siku.

Watu wanaangalia jengo ambalo limeporomoka, wakiwa wameshikilia simu zao mkononi, kuashiria kwamba wanachukua picha ama labda video, ili waweze kuonyesha kwenye mtandao.

Mwanamke mmoja, anaonekana akiwa amesimama mbele la jengo. Mwanamke huyo amevaa glovu na barakoa ya rangi nyeupe. Kwa mkono wake wa kushoto, amebeba sanduku ambalo lina barakoa.

Vidonge vya dawa ambavyo vipo kwenye pakiti vinaonekana vikiwa kando ya chupa za rangi ya aina tofauti .Vidonge hivi ni vya rangi ya kahawia kijani ,kibichi na bulu.

Mwanaume mmoja, ambaye ana nywele fupi na amevaa miwani, anaonekana akiwa amevaa glovu. Kuna vitu ambazo ameshika kwa mikono zake mbili. Mbele yake, kuna mashine ya aina tofauti na meza imejaa vitu mbalimbali.

Wataalam wawili wa afya wanaonenakana kama manesi kutokana na vile sare ambazo wamevaa. Mmoja wao ametengeneza nywele zake kwa mtindo wa dread locks . Wanaonenakana wakiwa wamepepa watoto ambao wanaonenakana kama mapacha.

Sanduku tofauti ndogo saba zenye rangi tofauti zinaonekana, sanduku hizo zina rangi kama ya buluu , kijani kibichi, rangi nyekundu, rangi ya kahawia.

Mtoto mmoja mchanga ambaye amevaa jezi la rangi nyeupe, anatembea katika mafuriko. Mbele yake, kuna mwanaume ambaye amevaa fulana ya rangi nyeupe na suruali. Wote wanatembea katika mafuriko.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati la rangi ya buluu na vulana ya rangi ya kijivu ambayo imekolea anaonekana akiangalia upande mwingine na akidungwa sindano katika mkono wake wa kulia.

Wanafunzi wameketi huku wakiwa wamevaa barakoa ya rangi ya blue . Wanafunzi hao wamevaa sare za rangi ya blue yenye madoa ya rangi ya picki . Kuna ukuta wa rangi nyeusi mbele yao na mwalimu ambaye ameshika mikono katika kiuno.

Wanaume wawili wanaonenakana kuwa wanavurusha nzige, ambao wanaruka angani. Nzige hawa wanaonekana kuwa wa kikundi kikubwa sana kumaanisha kuwa wameharibu mimea mingi sana.

Mtoto mchanga ambaye amenyolewa ,amevalia shati la rangi nyekundu. Anaonekana akiwa ameketi. Kando ya mtoto huyo kuna daktari ambaye amesimama. Daktari huyo amevaa koti la maabara la rangi nyeupe.

Kiwewevu cha rangi ya kahawia kinaonekana kikiwa ndani ya chupa ambayo imeekwa juu ya meza, kando ya chupa hiyo kuna karai ya rangi ya nyekundu ndani yake kuna vifaa tofauti vinavyotumika katika uganga.

Dawa za miti shamba zilizokaushwa, zinaonekana zikiwa zimeekelewa kwenye meza. Kuna panga ambayo inaonekana na mikepe tofauti ambayo pia labda imebeba dawa hizo. Kuna mwanamke pia ambaye amevaa suruali ya rangi nyeusi na shati la rangi nyekundu.

Mwanaume mmoja amesimama ambaye amevaa jesi ya bluu na shati ya bluu iliyo na maandishi meupe. Ameinua mkono wake wa kushoto na anaonekana akizungumza. Nyuma ya mwana huyo mwanaume huyu kuna tanki tatu za rangi nyeusi.

Mtoto mmoja mwenye makamasi kwa masikio anadungwa sindano amekunja uso kuashiria kuwa anaogopa sindano na anaeza kulia. Mtu ambaye amemshika shingo amevaa glovu za rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja, ameketi chini huku akidungwa sindano na muuguzi katika mkono wake wa kushoto. Wote hao wawili, wamevaa barakoa ya rangi ya buluu.

Chupa tatu na mikebe mitatu ambayo inaonekana kuwa imebeba dawa za kienyeji kutoka kampuni ya mtiki na mkoko ambayo inatumika kutibu nguvu za kiume inaonekana. Chupa hiyo inaonekana ikiwa ya rangi ya kahawia na kifuniko chake kikiwa cha rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali anaonekana akiangaliwa na muuguzi ambaye amevaa koti la maabara la rangi nyeupe. Mwanaume huyu amevaa barakoa ya rangi ya bluu.

Wanawake wawili wanajaribu kumwaga maji ambayo yamefurika karibu na lango lao. Mwanamke mmoja ana karai na mwingine ana ndoo, wote wawili wamevaa nguo za rangi ya buluu.

Wauguzi wawili wanaonekana wakizungumza na mwanamke mmoja ambaye amejifungua. Kando yao kuna muuguzi mmoja ambaye anamtazama mtoto mchanga ambaye yupo kwenye kitanda chake.

Watu kadhaa awa wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na mto. Mto huo una maji ambayo ni ya rangi ya kahawia. Kando yake kuna miti ambayo imekatwa.

Kundi la watu sita wanaonekana wakiwa wamesimama watano kati yao ni wanaume na mmoja na mmoja ni mwanamke mwanaume mmoja anaonekana akiwa amevalia sare za polisi za rangi ya kaki.

Rafu ambazo zimetengenezwa kutumia mbao, zinaonekana zikiwa zinabeba madawa kadhaa ya miti shamba, kando yake kuna chupa kadhaa zilizobeba violefu haina tofauti ambazo zinaeza kuwa madawa ya miti shamba.

Chupa nne tofauti za rangi nne tofauti kutoka kampuni nne tofauti za virutubisho vya vitamini D tatu vinaonekana chupa ya kwanza katika upande wa kulia ni ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi ya bluu iliyokolea.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti kilicho tengenezewa na mbao anaonekana akidungwa shindano na muuguzi ambaye amevaa koti la maabara la rangi nyeupe na barakoa kando yao kuna mkebe ambao ni wa rangi ya buluu.

Wanafunzi wachanga watatu, wawili wakiwa wa jinsia ya kike mmoja akiwa wa jinsia ya kiume. Wanaonekana wakiwa wamebeba chupa na wamepanga foleni, ili waweze kuchota maji kutoka kwa tenki ambayo ni ya rangi ya buluu.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo, kando yao kuna chupa aina tofauti ambazo zimebeba mimea ambayo imekaushwa. Mwanaume mmoja amepanda pikipiki ya rangi nyeusi.

Sanduku mbili ambazo ni za rangi ya kijani, bluu na nyeupe, ambazo zimebeba chanjo ya suruha, mabusha na rubera zimewekwa kwenye meza. Kando ya sanduku hizo kuna sindano na chupa mbili.

Toroli kadhaa zinaonekana zikiwa zimebeba vibuyu, kando yake kuna miti ambayo imekauka chini, yake kuna udongo ambao ni wa rangi mwekundu, ardhi hii inaonekana kuwa kuashiria kwamba iko katika sehemu iliyo ya ukame.

Mkono ambao unaonekana kuwa wa mwanamke maana una Pete umeshikilia taulo za hedhi ambazo zimeekelewa Kwa meza taulo hizo ni za rangi ya buluu zina maandishi ya rangi ya pinki na nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye ana nywele fupi na amevaa barakoa ya rangi ya bulu na nguo ya rangi ya kaki anaonekana akidungwa shindano na daktari ambaye amevaa barakoa ya rangi nyeupe.

Sanduku mmoja la rangi ya kijani, buluu na nyeupe linaonekana kwa umbali, kiasi kuwa hatuwezi ona maandishi ambayo yameandikwa, kwenye sanduku hilo. Mbele yake, kuna chupa moja ambayo ni ya kioo, ambayo imebeba chanjo.

Nesi mmoja ambaye amevaa miwani anaonekana akimpatia mtoto chanjo kupitia kwa mdomo, mtoto huyu amebebwa na mtu ambaye anaonekana kuwa ni mlezi wake.

Chupa inayo onekana kama imetengenezwa na plastiki ni ya rangi ya kijani kibichi imebeba virutubisho vya iron chupa hiyo inaonekana ikiwa na tembe ndani yake.

Mwanamke mmoja, ambaye ni mjamzito amelala kwenye mkeka uliotandazwa sakafuni. Juu yake, tunaweza kuona mikono ya mtu ambaye anaweza kuwa mkunga akimshikashika kwenye tumbo.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa surupwenye ya rangi ya manjano na maski ,anaonekana akihusisha ng'ombe mwenye rangi ya kahawia, aliye ndani ya zizi ambalo lina chuma kitu ambacho kinaonekana kama kijiti kwenye pua lake.

Sehemu ya gazeti ambayo ilichapishwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa inaonekana. Tunaweza kuona jengo ambalo limeporomoka na watu wamesimama juu ya jengo hilo.

Daktari anayeonekana kuwa daktari wa macho anamwangalia mgonjwa labda kutathmini hali ya ugonjwa wake wa macho kutumia kwa mashine. Muuguzi huyo amevaa koti la maabara la rangi nyeupe na ameketi.

Sanduku ndogo la rangi ya kijani buluu na nyeupe linaonekana likiwa limefungwa, kuna nambari kumi na saba ambayo imeandikwa na kalamu ya rangu nyeusi juu ya sanduku hilo.

Ngamia mmoja amelala chini kwenye udongo, udongo huo una rangi nyekundu na ardhi hii inaonekana kuwa kavu labda mvua haijanyesha Kwa wakati, mda mrefu.

Wanaume wawili wamevaa ambao wamevaa surupwenye ya rangi nyeusi na buti ya rangi nyeusi wanaonekana wakifagia uchafu wa karatasi katika eneo.

Dawa za miti shamba zilizokaushwa za aina tofauti zinaonekana zikiwa zimeekelewa kwenye kitambaa ambacho kimetandikwa kwenye sakafu.

Wanaume watatu wanaonekana wakiwa katika eneo wazi. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa mzee ambaye ameketi kwenye kiti ambacho kimetengenezwa kutumia mbao.

Chupa ya kioo ambayo imebeba chanjo ya homa ya manjano inaonekana. Mbele ya chupa hii tunaeza kuona sindano ambayo haijatumika.

Madaktari watatu ambao wamevaa makoti ya maabara mafupi ya rangi nyeupe ,wanaonekana wakimsaidia mwanamke mmoja ,kupata tiba ya mwili ili aweze kutembea labda kutoka kutokana na ajali aliyopata ,maana tunaona mwanamke huyo aneunganishwa na vyuma mbali mbali.

Madaktari wawili wa meno wanaonekana wakishughulikia mgonjwa mmoja ambaye amelala kwenye kitanda, mgonjwa huyu amevaa bibi ya rangi buluu madaktari hawa wamevaa koti la maabara ya rangi nyeupe.

Mtu mmoja ambaye amevaa glovu za rangi nyeusi, suruali ya rangi nyeusi, buti za rangi nyeusi, shati la rangi nyekundu anaonekana akiosha chumba chenye ukuta wa rangi ya krimu. Upande mwingine wa ukuta huu kuna michoro ya aina tofauti.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti jeupe la maabara na kofia nyeupe anafungua sanduku ambalo limejaa dawa za mitishamba. Mbele yake kuna kiti.

Kundi la watu limekusanyika na wameketi nje ya kwenye eneo wazi. Eneo hilo linaonekana kuwa limekauka, kutokana na vile nyasi haionekani. Watu hawa, wameketi kwenye benchi wengine wameketi kwa viti za plastiki.

Gari ndogo la rangi ya kijivu linaonekana likiendeshwa kwa eneo ambalo limefurikwa. Tunaeza kuona tuktuk pia na upande mwingine kuna mtu ambaye amebeba mwavuli.

Mtoto mmoja mchanga ambaye amevaa fulana ya rangi ya bluu na suruali ambayo ni ya rangi nyeusi yenye misitari ya rangi ya kahawia anaonekana akiwa amesimama mbele ya jengo la gorofa ambalo limeboromoka.

Wanawake watatu wameketi chini kwa viti ambavyo vimetengenezwa kutumia mbao. Wanawake hawa wamejifunga vitambaa kwenye vichwa vyao. Nyuma yao tunawezakuona shamba ndogo ambalo lina mimea aina tofauti.

Watu wawili ambao wamevaa surupwenye ya rangi ya manjano, maski na glovu za rangi nyekundu wanaonekana wakiwa wanatia kiolevu toka mtungi moja mdogo kuenda Kwa mtungi mwingine kubwa.

Mtu mmoja ambaye amevaa nguo la rangi jeupe la kujikinga, maski na glovu ya njano ya rangi ya kijani kibichi, anaonekana akiwa ameshikilia mrija wa rangi ya manjano, akinyunyizia dawa vitu vya jikoni.

Sanduku, la rangi kijani bluu na nyeupe, linaonekana likiwa limefunguliwa. Kando ya sanduku hiyo kuna chupa mbili ambazo zimefungwa, chupa hizi zina vifuniko tofauti, na ni za chanjo ya surua , mabusha na rubella.

Mtaalam wa kiafya ambaye ni wa jinsia ya kike ambaye amevaa sare zake maalum ambazo ni za rangi ya bluu anaonekana akiwa amemshikilia mtoto mchanga. Mtoto huyo amefunikwa na kitambaa.

Mama mmoja, ambaye amevaa shati ya rangi ya chungwa, anaonekana akiwa amebeba mtoto mchanga. Mbele yao, kuna muuguzi ambaye anaonekana kama nesi, kutokana na yale mavazi amevaa.

Mtu mmoja amefungua mdomo na tunaweza kuona meno yake ,kuna kifaa ambacho kinatumika kuangalia sehemu ya mdomo huo, tunaona mkono wa muuguzi ambaye amevaa glovu za rangi ya buluu.

Mtu mmoja amebeba mtu mwingine kwa mgongo, akimpitisha katika eneo ambalo lina maji. Kuashiria kuwa, eneo hili linaweza kuwa limekumbwa na mafuriko.

Chupa kadhaa za plastiki zinaonekana ambazo ni labda zimewekelewa kwenye meza. Kando yake kuna vitu kadhaa ambavyo vimeninginizwa kutoka kwa paa la jengo ambalo limejengwa kutumia mbao.

Muuguzi mmoja anaonekana akijaza fomu. Kando yake, kuna mtoto mchanga. Wote hao wameketi kwenye kiti kilichotandikwa kitambaa cha rangi ya buluu. Muuguzi huyu, ametembelea nyumba ya mtoto huyu labda kupeana chanjo.

Magari mawili yanaonekana kuwa yamepata ajali, gari moja linaonekana kuwa limebondeka kiasi kuwa sehemu ya mbele haionekani vizuri, watu kadhaa wamejaa na wamelizunguka labda kusaidia wale ambao wamepata ajali.

Mhudumu wa afya anaonekana akiwa ameinama, amevaa koti la maabara la rangi nyeupe na ana nywele fupi. Ameshikilia sindano ambayo anadunga mtoto mchanga katika mkono wake wa kulia. Mtoto huyo amebebwa na mamake.

Mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kitanda kilicho karibu na mlango wa hospitali anaonekana akiwa anashikilia kichwa chake mbele yake kuna karai ya rangi ya bluu mwanaume mwingine anaonekana akiwa amelala.

Muuguzi ambaye amevaa barakoa ya rangi ya bluu na glovu ya rangi nyeupe anaonekana akimdunga mtoto mchanga shindano na mtoto huyo amebebwa na mwanamke anayeonekana kuwa mlezi wake.

Wauguzi wawili ambao wamevaa sare zao maalum na kofia na barakoa ya rangi ya blue na glavu za rangi nyeupe wanaonenakana wakimshughulikia mwanamme mmoja ambaye amelala kwenye kiti.

Watu watano wanaonekana ambao wamevalia nguo maalum za kujikinga maski na glovu za rangi nyeusi. Kuna mwili ambao labda wa mtu ambaye ni maiti ambao umebebwa nyuma ya gari ambalo limeegeshwa.

Mtaalamu wa kiafya wa jinsia ya kike, anaonekana akimsaidia mwanaume mmoja kufanya mazoezi. Wote, wamepiga magoti kwenye mkeka wa rangi aina tofauti kama vile, buluu, manjano, kijani, nyekundu.

Mwanaume mmoja amesimama kutumia mfumbato Kwa mkono wake moja, nyuma ya mwana huyo tunaezakuona jengo ndogo ambalo linaeza kuonekana kama choo ama bafu.

Chupa mbili za homa ya manjano zinaonekana ambazo hazijafunguliwa, chupa hizo ni za kioo, mbele yake kuna shindano ambayo haijatumika, kando kuna barakoa ya rangi ya bulu.

Mwanamke ambaye amevaa rinda la rangi tofauti kama vile, pinki na buluu. Amembeba mtoto kutumia leso ya rangi ya manjano na kibuyu kwenye mgongo wake.

Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa muuguzi ameshika miguu wa mgonjwa ambaye anaonekana kuwa amelala chini kwenye kitanda. Muuguzi huyu anafanyia huyo mgonjwa tiba ya mwili ili kumsaidia kupona.

Madaktari wawili, ambao wamevaa miwani, na barakoa ya rangi ya bluu wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa, ambaye amelala kwenye kitanda. Mbele yao kuna mashine inayowezesha daktari mmoja, kuweza kumuona mgonjwa huyo vizuri.

Chanjo ambayo ni ya homa ya manjano inaonekana ikiwa imebebwa kwenye chupa ya kioo, chupa hiyo imeshikiliwa na mkono amabo umevaa glovu ya rangi ya kijani kibichi.

Madaktari wapo katika shughuli ya oparesheni . Madaktari hawa wote wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa ya rangi ya blu kando yao kuna kompyuta. Madaktari hawa wanaonekana wakiwa wamefungua mwili wa mtu ambaye labda ni mgonjwa aliyekatika meza ya oparesheni.

Mwanamke mmoja amekaa katika kitanda. Mwanamke huyo, amevaa gauni ya rangi ya pinki na amejifunga kitambaa cha rangi ya kijani kibichi kwenye kichwa. Mwanamke huyo amebeba mtoto mchanga.

Chupa ya rangi nyeusi inaonekana ikiwa imeinamishwa. Tunaweza kuona tembe za rangi nyekundu ambazo zimemwagwa chini zingine zikiwa kwenye chupa hiyo.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kama mtaalam wa kiafya, labda muuguzi ama daktari anaonekana akimsaidia mwanamke mwingine ambaye amelazwa kwenye kitanda. Muuguzi huyo anamwekea mashine ili aweze kupumua vizuri.

Sanduku la dawa linaonekana ambalo lina vidonge thelathini. Sanduku hili ni la kampuni la Therolax linatumika kutibu iron, folic acid, vitamin d12, B6 na zinc .

Wanawake wawili ambao wameketi kwenye viti za plastiki. Mbele yao kuna meza ya plastiki wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mkononi huku mbele yake huyo mwanamke mwengine akimwongelesha. Mwanamke huyo mwengine anaonekana kama muuguzi.

Mtoto mmoja mchanga, ambaye amevaa jezi ya rangi nyeupe, anaonekana akitembea kwenye eneo ambalo lina mafuriko. Mbele yake, kuna mwanaume mmoja ambaye pia anatembea kwenye maji hayo.

Sanduku lenye rangi ya kijani bluu na nyeupe linaonekana kwa umbali. Mbele la sanduku hiyo, tunaeza kuona chupa mbili ambazo ni za vyoo, chupa hizi zina vifuniko vya rangi ya bluu .

Mwanamke mmoja ameketi chini huku akidungwa sindano kwa mkono wake wa kushoto na muuguzi ambaye ameinama ,mwanamke huyu ambaye ameketi kando yake kuna mkebe ambao ni wa rangi ya manjano nyuma yake kuna meza ambayo ina viti.

Mwanaume mmoja ameinama akiwa ameshika chupa ya kuosha choo ya Harpic kwenye mkono wake . Mwanaume huyo amevaa suti ya rangi ya bluu iliyokolea na shati la rangi ya bluu anaonyesha watu jinsi ambavyo unaweza tumia Harpic kuosha choo.

Mwanamme mmoja anaonekana akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Kuta ya hospitali hiyo inaonekana ikiwa chafu, kumaanisha kwamba ni kitambo sana ikiwa imepakwa rangi.

Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji, mwanamke mmoja ameshikilia mkebe huku mwenzake akiwa ameinama akiwa ameshikilia mitungi miwili . Wanawake hao wamevalia shati za rangi nyeusi.

Chupa moja imewekelewa kwenye meza. Chupa hiyo ni ya chanjo ya surua, mabusha na rubela. Nyuma yake, kuna sindano ambayo haijatumika. Kifuniko cha chupa hiyo ni cha rangi ya manjano.

Mtu mmoja ambaye amevaa surupwenye ya rangi ya manjano, glovu za rangi ya buluu, na buti za rangi nyeusi amebeba mkebe ambayo imebeba dawa ambayo ni ya kunyunyizia mimea.

Mwanaume mmoja ameketi akidungwa sindano na muuguzi katika mkono wake wa kushoto. Wote wawili, wanaoneka wakiwa wamevaa barakoa ya rangi ya buluu. Mwanaume huyo, amevaa shanga kwenye shingo lake.

Mwanamke moja anaonekana akiwa ameketiambaye amevaa shati la rangi nyeupe yenye michoro ya rangi ya manjanona machungwa, mbele yake kunaonekana mhuguzi wa afya ambaye anaonekana kuwa nesi kutokana na Yale mavazi amevaa. Nesi huyo amebeba kitu cha rangi ya Pinki kwenye mkono wake

Mwanamke mmoja ameinama amevaaa shati ya rangi ya pinki na sketi ya rangi nyeusi. Mwanamke huyu anatabasamu akichota maji kutumia mrija kwenda kwa mtungi uliowekelewa ndani ya karai.

Sanduku mbili za rangi ya kijivu na nyeupe zinaonekana zikiwa zimeekelewa juu ya meza, kando ya sanduku hizo Kuna vidonge vya tembe vilivyo tolewa kwenye sanduku hizi .

Mwanamme mmoja ambaye anaonekana kuwa muuguzi, maana amevaa koti la maabara la rangi nyeupe, anaonekana akipatia mtoto mchanga dawa kupitia kwa mdomo. Mtoto huyu amebebwa na mama anayeonekana kuwa mlezi wake.